Kuna kitanda ambacho kinaonekana kutengenezwa kwa chuma huku net ikiwa imewekwa kando yake na watu wengi wamesimama kwenye eneo hili ambapo panaonekana kuwa kuna huduma za afya ambazo zinapeanwa. Upande wa nyuma tunaona miti ya mimea na majani yake ni ya kijani kibichi pamoja na nyumba iliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe.

Hapa ni hospitalini ambapo kunaonekana ni kwenye chumba cha wagonjwa walio mahututi kwa kuwa mtu huyu aliyelazwa kitandani amewekewa paipu kwenye mdomo wake na huku madaktari wawili waliovaa nguo nyeupe wakiweza kumshughulikia ili akaweza kupata nafuu na kusaidika kurejea katika hali yake iliyo njema.

Hapa kuna madaktari wanne ambao wamevaa kofia na maski ya rangi ya buluu huku wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa mahali hapa kwa kutumia dawa tofauti tofauti. Pia kuna vitanda vya wagonjwa na skrini ambayo inaonyesha mambo yanayoendelea.

Hawa ni madaktari ambao wamevalia maski yenye rangi ya buluu katika midomo yao, huku wanamhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kulazwa kitandani akiwa katika hali mahututi, mbele yao kuna ukuta ambao unaonekana kuwa na kitu kama televisheni na mambo mengi yanaendelea katika hospitali hii au katika chumba.

Huku ni hospitalini ambapo tunaona watu ambao wamevalia mask nyeupe na wameketi kwenye viti, huku mmoja ametoa shati lake na anaweza kuhudumiwa na daktari huyu ili kuhakikisha kuwa anachoumia anaweza kusaidika na kupona.

Hapa kuna watu ambao wameketi kwenye viti na kuvalia maski zenye rangi tofautitofauti katika midomo yao huku daktari ambaye anaonekana kushika sindano na kumuelekezea mama huyu ili kuweza kumtibu kutokana na yale ambayo amepimwa na kuonekana kuwa anaugua kutokana nayo.

Kuna watu ambao wameketi kwenye viti vyenye rangi ya bluu huku wamevalia glavu kwenye mikono yao na wanaonekana kuwahudumia wengine ambao wameketi pia. Huku katika upande wa nyuma tukiona nyasi yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miti iliyopandwa katika eneo hili.

Kuna gari ambalo linaonekana kuandikwa mobile clinic linalotumika kuhamasisha watu kuhusu mambo ya kliniki. Pia tunaona mtu mmoja ambaye amebeba mtoto katika mikono yake, huku ameshika mwavuli katika mkono wake mmoja na kuonekana kuelekea upande wa chini. Pia kuna miti inayomea vizuri sana, pamoja na nyasi.

Kuna mwanaume ambaye amevalia suti inayopendeza kwa sana na anaonekana kuwa na furaha na kuwasalimia watu wengine ambao ni wamama kwa wanaume waliovalia makoti ambayo yanaonekana kuwa ni ya wahudumu fulani walioandikwa ili kuwasaidia watu wengine kufanya kazi zao na kuwaelezea maelezo wanayotaka kuyatumia.

Kuna vikundivya watu amabao wanaonekana kuvikalia viti huku wakiendele kujadiliana kuhusu afya. Wengine wameketi wakiwa wamevalia koti za rangi ya buluu amabao wanaaminika kuwa wataalamu wa afaya na wanasaidia watu hawa kujua matatizo yao na ili kuyatatua.

Hili ni eneo ambalo linaonekana kukumbwa na matatizo mengi sana na tunamwona mwanamke aliyejifunga kitambaa kichwani na kumbeba mtoto wake akipokea kitu kutoka kwa mwanaume huyu mwenye t-shirt lenye madoadoa huku pia amevalia maski ya bluu katika mdomo wake.

Kuna gari ambalo limeadikwa Mobile Clinic Beth Mugo Cancer Foundation ambapo tunaona mapicha za watu wamama au madaktari waliyochorwa katika gari hili huku nyuma yake tunaona mti mmoja mkubwa ambao unamajani ya kijani kibichi.

Kuna gari ambalo ni la ndoa limepakwa rangi nyeupe na kuchorwa michoro tofauti tofauti kama vile msalaba ambao ni wa rangi ya samawati huku likielekea upande wa chini na watu wanaonekana wakitembea. Kuna miti pia yenye rangi ya kijani kibichi na lami imejengwa vizuri.

Kuna gari ambalo linaaminika kuwa ni ya wahudumu wa afya lililoandikwa juu yake, beyond zero mobile clinic, kumaanisha kuwa linatoa huduma za kliniki katika maeneo tofauti tofauti huku pia kuna wamama walioshika watoto wao mikononi pamoja na miti iliyomea mahali hapa. Kuna jengo pia ambalo liko mahali hapa.

Hapa ni hospitalini ambapo tunaona madaktari wawili waliovaa katika mavazi yao rasmi na kuweka glovu zenye rangi ya buluu katika mikono yao huku wameshika vifaa ambavyo vinatumika kuwatibu wagonjwa na kuonekana kushughulikia mgonjwa aliye katika hali mahututi aliyefunikwa shuka lenye rangi nyeupe.

Hapa kuna daktari wa meno ambaye anaonekana akivalia glovu ya buluu huku ameshika vifaa ambavyo vinatumika kungoa meno na amevalia koti lenye rangi ya nyeupe na huku mgonjwa amelala kitandani na amepanua mdomo wake ili kushugulikiwa.

Huu ni mdomo wa kijana ambao ameupanua na ulimi wake ameuelekeza upande wa nje huku mapua yake yakionekana na pia inaonekana kuwa damu inatoka katika meno moja kwa hivyo anahitaji matibabu ili kuhakikisha kuwa yako salama.

Hapa tuanona mtu ambaye ni mwanaume akiwa ameupanua mdomo wake na kuonekana kuwa meno yake ni yenye rangi nyeupe kabisa lakini yana matatizo kwa sababu nyama ya meno haionekani ikiwa salama. Kwa hivyo inastahili kuhudumiwa na daktari wa meno ili kuhakikisha yako salama.

Hapa ni sehemu ya mdomo upande wa ndani ambapo tunao meno yaliyo na rangi nyeupe na yanaachana kumaanisha kuwa haya a afya inayo stahili na kuna paipu ya maji au kemikali inayo tumika kuyasafisha ili kuhakikisha yako sawa.

Kuna mikono ya daktari ambaye amesomea kazi ya afya ya meno huku amevalia glovu yenye rangi ya buluu kwenye mikono yake na kushika vifaa ambavyo vinatumika kung'oa meno. Mgonjwa huyo anaonekana kupanua mdomo wake na kuelekeza meno ya juu upande wa nje.

Kuna daktari ambaye anaonekana kwa umbali akiwa amevalia mask kwenye mdomo wake pamoja na gloves na huku anamhudumia mgonjwa ambaye ni mwanamke aliyeketi kwenye kiti na kuegemea nyuma huku upande mwingine pia tunaona mtu akiwa kwenye simu yake akijaribu kuangalia meno yaliyoko kwenye sehemu hii.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ameupanua mdomo wake na meno yake ni meupe pepepe huku ameshika kifaa ambacho kinaaminika ni cha kuyasafisha meno yake na amevalia glavu zenye rangi ya buluu kwenye mikono yake.

Hapa ni kwenye hospitali ambapo kuna madaktari wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume, akiwa ameshika kifaa ambacho kinatumika kung'oa meno, huku wakimshughulikia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na matatizo ya meno.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa katika uwanja huku magunia ya vyakula pamoja na vitu vingine kama vile mavazi na hata matandiko yakiwa yamewekwa katika uwanja huu ikionekana kuwa watu ambao hawajiwezi wanaweza kupewa hizi vitu ili vikaweze kuwasaidia.

Kuna watu wawili ambao wamevalia maski ya rangi ya buluu katika midomo yao huku huyu aliye na suti akionekana akishuka kipaza sauti katika mkono wake wa kushoto huku wa kulia ukiwa umeshika kitambaa kinachoonyesha kuwa wanafungua jengo hili ili waweze kuanza kutumia.

Hili ni eneo ambalo linaonekana kukumbwa na mafuriko kwa kuwa kuna watu ambao ni vijana waliosimama ndani ya maji yaliofurika mahali hapa. Huku nyumba ikionekana imefunikwa na maji kwa sehemu moja na pia kuna mti wenye majani ya kijani kibichi.

Hili ni eneo ambalo linaonekana kukumbwa na matatizo mengi huku tunaona wanawake hawa ambao wanaonekana kuwa ni waturkana ambao wamevalia shanga kichwa na wamejifunga maleso huku mbele yao kuna magunia ambayo yanaaminika kuwa ni yenye vyakula vya kuwasaidia ili wakaweze kupata vyakula huku pia kunaonekana nyumba iliyojengwa kwa mabati yaliyozeeka na pia kubomwa kwa matope.

Hii ni sehemu ambayo inaonekana kuwa na mafuriko. Kuna wanaume wawili ambao wanamsaidia mama huyu kuvuka mahali hapa mmoja akiwa na koti jekundu na mwingine pia amebeba bagi kwenye mgongo wake. Watu wengine wamesimama kando ya maji haya na nyasi zimemea kwa wingi.

Hili ni eneo ambalo linaonekana kukumbwa na mafuriko kwa sababu tunanona mwanamume mmoja aliyevalia koti lenye rangi nyeusi akiwa akisaidia mama huyu kuvuka mahali hapa kuelekea upande mwengine nyuma yao tunaona watu wengine wakijaribu kuomba msaada na mabati ya buluu.

Kuna nyumba ambayo imejengwa katika eneo hili na inaonekana kuwa katika hatua za mwisho za kukamilika huku maji yakionekana yameizingira nyumba hii, kumaanisha kuwa kuna mafuriko. Juu angani, kuna mawingu ambayo yametanda na yenye rangi nyeupe, huku mengine yakiwa samawati pamoja na nyasi iliyomea mbele ya nyumba hii.

Eneo hili linaonekana kuwa limekumbwa na ukame mkubwa sana, kwa kuwa nyasi haziko hata kwenye ardhii hii na miti yenyewe inaonekana kuelekea kukauka huku kuna mnyama ambaye ameanguka chini kwenye ardhi na kuonekana kuwa amekufa.

Kuna myama ambaye anaonekana kuanguka katika ardhi hii na anaonekana kupoteza uhai wake kwa sababu ya ukame ulioko katika eneo hili, upande wa nyuma tunaona miti ambayo imemea kwa wingi huku pia ardhi ya juu ikionekana kuwa na mawe kuonyesha kuwa eneo hili halipokei mvua wa kutosha kwa hivyo hakuna nyasi ya wanyama kula.

Kuna gari ambalo linaaminika kutumika kusanya uchafu ulio katika eneo hili huku watu wengine ambao wamevalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi wakiwa wamesimama mahali hapo pamoja na watoto wengine, huku upande wa juu tunaona nyumba mpya ama maduka yaliyojengwa kwa mabati na kuweka Dstv juu yake pamoja na miti yenye majani ya kijani kibichi.

Tunaona miti ambayo imekatwa katika eneo hili na huku mabaki yake yakiwa yamebakia pamoja na vigenge, huku upande wa juu tunaona kuwa kuna mimea iliyopandwa ikifanana na miti, na eneo hili linaonekana kuwa ni la kupokea mvua chache sana kwa sababu ya udongo wake.

Hapa kuna magorofa mawili ambapo kuna moja ambalo limeonyesha kuporomoka na madirisha yake yanaelekea upande wa chini huku mapazia yaliyo kuwa katika milango na madirisha ikiweza kularuka. Kuna mti ambao una majani ya kijani.

Kuna ndoo ambayo imeandikwa detol na ni yenye rangi ya kijani kibichi huku ikiwa na mfereji kando yake na kuna mtoto ambaye amebebwa na mama mmoja aliyevalia maski yenye rangi ya bluu huku akina wa mikono yake na kuhakikisha kuwa iko salama na haiwezi kuambukizwa maradhi. Huku pia tunaona maua yaliyopandwa pamoja na mti.

Hii ni sehemu inayotumika kunawia mikono ambapo tunaona maji yakiwa kwenye ndoo iliyowekewa mfereji ili kuhakikisha mtu anapoyatumia kuyasafisha mikono yake inabaki ikiwa salama na kutoa vyeusi na pia takataka au uchafu ambao unaweza kuwa uko kwenye mikono hiyo.

Hapa ni sehemu ya kunawia ambapo tunaona mikono miwili, mmoja ukiwa umeshika chupa ilio na sabuni ya maji ndani yake na anaielekeza kuelekea huo mwingine, na kuna pia mfereji wa maji ambao ni wa kidijitali, na sink .

Hapa ni kwenye chumba cha matibabu ambapo tunaona friji ambayo iko hapo kando wa ukuta iliyo na rangi nyeupe huku pia kuna mahali kwa kuwekea stima. Pia kuna vitu kadha wa kadha. Madirisha yamejengwa vizuri, yamewekwa vioo vyenye kupendeza na ya nguo.

Kuna kompyuta ambazo zimewekwa juu ya meza hii ambazo zinaonekana kutumika kufanyia masomo ya kidigitali. Huku pia tunaona kitabu ambacho kiko juu katika eneo hili na sakafu enyewe imejengwa vizuri sana pamoja na ukuta uliopakwa rangi inayopendeza.

Hapa ni katika chumba cha matibabu ambapo tunaona meza iliyoko mahali hapa na juu yake kuna kitabu ambacho kinaonekana kutumika kuandika madawa ambayo mgonjwa anapewa, ama mambo mengine ambayo daktari hufanya akiwa chumbani hapa. Huku pia kunaonekana vifaa vingine vinayotumika kupimia vitu ambavyo mgonjwa anastahili kuwa navyo.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuvalia shati lenye rangi nyeupe huku ameshika kalamu mkononi anaandika katika karatasi ilioko mezani. Huku pia kuna kitabu ambacho ni cha rangi ya manjano na chaki katika meza hii ili kusaidia kuandika.

Kuna watu wawili, mmoja ni mwanamke huku mwingine ni mwanaume ambaye ameinyia nywele yake vizuri sana na anaonekana kuwa na mawazo mengi kwa kuwa ameshika mkono wake wa kushoto katika kichwa chake huku mtu huyo akionekana kuelezewa mambo kahdaa yanayoweza kumuepusha na mambo mengi.

Hapa tunaona maandishi yaliyoandikwa, ministry of health mental mental health wareness, it aims to normalise mental health conversations, huku kijana huyu akiwa ameketi kwenye kiti na kushika mikono yake kwenye uso wake huku anaonekana kuwa na mawazo mengi kichwani.

Hapa kunaonekana msichana ambaye amevaa viatu vyenye rangi nyeusi na pia ameshika mkono wake katika uso wake kuonyesha kuwa ana matatizo mengi yanayo mkumba na kuwa ana mafakirio mengi akilini ambayo ana jaribu kuyatatua na kufikiria kiki ambacho anaweza kukifanya.

Kuna chupa ya dawa ambayo imeandikwa Dr.Mercola Vitamins D3 & K2 ambayo inabeba dawa ambayo inatumika kuwatibu wagonjwa huku ikiwa na kifuniko juu yake na chini yake kuna pia maandishi ya thirty capsules dietary supplement .

Kuna wanawake wawili ambapo mmoja anashika kitu mkononi na kuelekeza katika mdomo wa mtoto huyu, huku huyo mwingine akiwa amejaribu kumshika kichwa chake hapo nyuma huku wamefunga vitambaa katika viuno vyao na nyuma yake tunaona majani yenye rangi ya kijani.

Hapa tunaona ni sehemu ya hospitali ambapo kuna mama mmoja ambaye ni daktari . Amesuka nywele yake na kuvalia miwani pamoja na maski ya buluu katika mdomo wake na huku anapanguza sehemu ambayo amemdungia mtu huyo sindano.

Haya ni mazingira ya hospitalini ambapo kunaonekana kuwa mmama amemleta mwanawe ambaye ni mchanga ili kupewa chanjo ili kizuia maambukizi ya magonjwa ambayo inaeza kutokana kwa njia ya kusambaza na kwa kumfanya hivi inahakikisha kuwa hawa watoto wanakua wakiwa na afya njema.

Haya ni mazingira ya hospitalini ambapo tunaona mama mmoja aliyevalia shati lenye rangi nyeupe na kusuka nywele yake huku amekaa juu ya kitanda cha wagonjwa na amembeba mtoto mkononi ambaye anaeza kuhudumiwa na daktari huyo ambaye ni mwanaume na kuhakikisha kuwa mtoto huyo hali yake inarejea kuwa njema.

Kuna mtu ambaye amelazwa kitandani huku madaktari wanaweza kumhudumia kwa kuwa tunaona amepanuliwa mdomo wake na kuna tembe ambayo inaweza kuwekelewa katika mdomo wake, ili kuhakikisha kuwa mgonjwa huyo anapokea nafuu yake ya haraka na kurejea katika hali yake inayostahili.

Hapa kuna watu ambao wameweza kuvalia maski kwenye mdomo wao huku mwingine akiwa amebeba mtoto mwenye fulana nyekundu na madoadoa meupe huku amempanua mdomo na kuweka dawa katika mdomo yake inayoonyesha kuwa ni ile ya kuwachanja kutokana na maradhi ambayo inayoweza kuwapata wakati ujao.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha matibabu ambapo mtoto mchanga aliyetolewa nguo huku amelazwa kwenye kitanda cha kufanyia mambo kadha wa kadha huku amefunikwa shuka lenye rangi nyekundu na madaktari hao waliovalia glavu yenye rangi nyeupe mikononi mwao wakiweza kushughulikia.

Hapa kuna mwanamke mmoja aliyenyoa nywele yake. Kando yake kuna nambari nne na huku picha ya ndovu imechorwa kwenye ukuta. Kuna kitanda cha mtoto na pia kuna kiti ambacho kiko mahali hapa ambacho kina tumika kukaliwa na watu wenye eneo hili.

Hapa kuna watu wawili ambapo ni wa jinsia tofauti huku mmoja akifahamika kuwa daktari kwa jinsi alivyovalia na kushika sindano mkononi kuelekeza katika eneo ambalo linadungiwa sindano ili msichana huyu akaweze kupokea nafuu yake.

Kuna mwanamke ambaye ameisonga nywele yake na kubeba mtoto katika mikono yake huku akimsaidia mama mwingine aliyefunga kitambaa kichwani kumpa dawa mtoto huyo dawa huku akiupanua mdomo wake. Mwingine pia amesimama nyuma yao akiwa amevalia sketi yenye rangi ya manjano na wengine wameketi kwenye viti katika eneo hili.

Hapa tunaona maandishi yaliyoandika Malaria, pia kuna tembe ambazo zina rangi nyeupe na buluu katika eneo hili na pia kunaonekana sindano ambayo imewekwa kwenye chupa ambayo inatumika kusambaza dawa ili kudunga wagonjwa waepuke maradhi na magonjwa.

Kuna chupa ambayo inaonekana kuwa ya glasi na huku imeandikwa vaccine BCG constitution vaccine BCG kuonyesha kuwa hii ni dawa ambayo inatumika kuwadunga watoto wadogo ili kuwachanja kutokana na magonjwa ambayo yanaweza wakumba wakati wa baadaye.

Kuna daktari ambaye anaonekana kuvalia glovu zenye rangi nyeupe pamoja na mavazi yake rasmi ya kufanyia kazi huku ameshika sindano katika mkono wake na mama huyu ambaye ameketi kwenye kiti na kuvalia mask ya bluu anaweza kuhudumiwa kwa kudungwa sindano.

Hapa kuna chupa mbili zilizoandikwa BCG vaccine kumaanisha kuwa ni za chanjo inayopewa watoto walio wachanga, huku pia tunaona sindano ikiwa mezani na iko tayari kwa ajili ya kushughulikia wagonjwa au watoto ambao wanastahili kupewa chanjo hii.

Huu ni mchezo wa raga kwa sababu tunaona wachezaji ambao wamenona saba na kuonekana wakiwa kwa jezi moja wakiweza kuandana mpira huku aliye na vazi lenye rangi ya manjano akionekana kuwa yeye ndio refarii wa mechi hii huku pia kuna uwanja unaonekana kuwa na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi na pia tunaona mguu wa mtu mmoja ukiwa umeweza kupenduka na kuonyesha kuwa ameumia.

Tunaona mchezaji ambaye amevaa viatu vyake vya kusakata boli na huku amelala katika nyasi hii iliyo ya kijani kibichi na amevalia soksi zenye rangi nyekundu huku ameshika goti lake la kushoto ambalo linaonyesha kuwa ameumia. Huku pia kuna mpira ambao uko chini mahali hapo.

Hapa ni sehemu ya uwanja ambayo hutumika kukimbia na wanariadha na tunamwona mwanaume ambaye ameketi chini na kushika mapaja lake kuonyesha kuwa ana maumivu ya misuli na amevalia viatu vyeupe na mistari mieusi.

Hapa kunaonekana mguu wa mtu ambao unaonekana kuwa umeumia kwasababu ya damu yake kuonekana kuwa imeganda mahali ambapo kuna dawa ambayo inatumika kumtibu ili kuhakikisha mguu wake unarudi katika hali iliyo njema.

Kuna kijana ambaye ameweza kubeba begi katika upande mmoja wa bega lake huku ameshika mpira wenye rangi ya nyekundu katika mkono huo mwingine huku anatembea yakielekea mazoezini kwa sababu yeye ni mchezaji wa mpira.

Hii sehemu ya kufanyia mazoezi ya gym ambapo tunaona vifaa tofauti tofauti vinavyopatikana katika eneo hili, pahali ambapo mmoja anaweza kukalia na kuendelea na mambo yake ili kuhakikisha kuwa misuli yake iko imara na kuwa mwili wake hauna matatizo yoyote.

Huu ni mguu ambao unaonekana kuwa ni wa mchezaji aliyeumia wakati wa michezo kwa kuwa umefura upande wa chini na kuna shimo katikati ya mguu huu na pia vidole vyake haviko katika hali njema.

Huyu ni mwanaume ambaye anaonekana kuvalia longi yenye rangi ya buluu, huku amefunga bandeji kwenye mkono wake na kuonekana kuwa alipata jeraha kwa hivyo anahitaji kusaidiwa ili akaweze kupona na kuepusha maumivu ambayo yanaweza kutokea na huleta mambo mengine kadha wa kadha.

Hii ni mikono miwili ya mtu ambayo inaonekana kuwa na shida fulani vidole vyake haviko salama na vinaonekana kuwa vimeanza kupoteza makucha yake kwa hivo anastahili kuhudumiwa ili kuhakikisha kuwa hali yake iko shuari kwa ajili ya afya yake.

Hapa kuna wanabondia wawili ambao wanaonekana kwa mchezo wao wa kurushiana mangumi huku mmoja akiwa amemzaba ngumi kichwani ya usoni huku akilalamika na kuukunja uso wake kumaanisha kuwa ameumia.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mboga zilizopandwa katika eneo hili na ni za aina tofauti tofauti, pamoja na vitunguu ambavyo vimewezwa kupandwa kwa ustadhi mkubwa sana . Upande wa juu tunaona miti iliyogongwa ili kusaidia eneo hili kulindwa kutokana na wanyama wanaweza ingia na kuharibu mimea hii .

Kuna mimea ambayo ina matawi yenye rangi ya kijani kibichi na maua ambayo ni ya manjano, huku katika upande mwingine tukiona nyasi ambayo imemea katika shamba hili, huku pia kuna mimea mengineo inayoonekana upande wa juu.

Kuna mimea ya mahindi ambayo ni ya kijani kibichi huku moja yake ikiwa imetoa matunda na upande mwingine kuna mawingu ambayo ni ya rangi ya samawati huku pia nyasi zinaonekana zikiwa katika shamba hili na kuendelea kumea kwa wingi na kuharibu mimea.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea ya mihogo ikiwa imepandwa na kunawiri vizuri sana kwa sababu rangi yake ni ya kijani kibichi na istahili kuwa tayari wakati wowote kwa ajili ya mavuno kwa kuwa ambapo imefikia hakuna tatizo lolote linaweza zikumba.

Kuna miti iliyo na majani ya kijani na ingine inaonekana kunyauka kwa kiasi kidogo na huku udongo ulio chini unaonekana kutunzwa vizuri huku miti hii inaaminika kuwa inatumika kwa minajili ya kupeana madawa ya kiasili ya hapo awali.